Uwezo fund, ni mpango wa serikali ya Kenya ulioanzishwa mwaka elfu mbili na kumi na tatu ilikutoa msaada wa kifedha kwa vijana, wanawake na watu wenye ulemavu lengo lake kuu ni kuwa wezesha kiuchumi au kupitia mikopo isiyo na riba ili waweze kuanzisha na kukuza biashara zao.